Hapa ni sehemu ambapo ni kwenye kibanda. Bandani hapa panatengenezewa bidhaa. Panaonekana pana moshi ambao unafurushwa hewani. Moshi huu unaonekana ni mweupe.

Hii ni sehemu ambapo stima zimeweza kupita, ambapo nyaya zake zimeweza kupitishwa juu pana chuma ambazo zimeweza zimeweza kushikilia nyaya zile ambazo zinapitisha stima kwa kiwango cha juu.

Sehemu hii ni barabarani ambapo pana magari yaliyo katika shughuli ya kusafiri. Pana mabasi, magari ya watu binafsi, pia pana mapikipiki. Panaonekana pana watu ambao wanatengeneza stima.

Hapa panaonekana ni pahali palipojaa taka. Pia pana watu watatu ambao wanaojaribu kuondoa takataka hii kwenye maji. Maji haya huenda ni mto unaopitia kando ya takataka hizi ulioweza kubeba taka.

Hapa inaonekana ni sehemu ambapo pana lewa mamba, mamba yenye magamba. Mamba hawa wanaonekana ni watatu na wapo kwenye maji , maji haya yanaonekana ndiyo makazi ya mamba haya.

Hapa panaonekana pana wanafunzi, wanafunzi hawa wamemeweza kuvalia sare zao za shule na wengine wao wameshika miti ishara kua wanaenda kuipanda hii miti.

Hapa pana watu ambao wanatumbuizwa na watu ambao wanafunzana kwa njia ya utamaduni. Watu wameweza kuketi kitako ili waweze kujionea watumbuizaji hawa wakifanya mambo yao.

Panaonekana pana gari hii ambalo linaonekana limo safarini. Gari hili linaonekana linapita barabarani hapa ambalo barabara hii inaonekana imejengwa kwa njia njema.

Hapa panaonekana pana ndovu, nduvu huyu anaonekana kuna mtu ambaye anampa kitu kutumia chupa na kuweka chupa hilo mdomoni mwake.

Sehemu hapa panaonekana pana watalii ambao wameweza kutembea wamasai ambaye ameweza kuonyesha utamaduni wao wa kuweza kuvalia mashuka na mashanga shingoni. Watalii hawa wanaonekana wamefurahia.

Hapa ni sehemu ambapo watalii huenda ili waweze kuona wanyama pori. Panaonekana pana simba ambaye ameweza kusimama barabarani. Pia pana magari ya watalii na wazungu ambao wako humu ndani ya magari haya.

Sehemu hapa kunaonekana pana maji mengi ambayo yanapita, huenda hapa ni mto. Pia panaonekana ni pana takataka kando kando ya mto huu, zilizokusanywa pamoja.

Sehemu hapa ni sehemu ambapo pana wanyama pori. Pana twiga huyu ambaye anaonekana anatembea. Sehemu hii pia pana miti mirefu iliyopandwa vyema ambayo twiga hawa huweza kula matawi yake.

Sehemu hii pana majengo ambayo yanabomolewa. Pana matingatinga ambayo yanashughulika na ubomoaji huu. Watu wamesimama ili kuweza kujionea shughuli hii ikiweza kuendelezwa.

Sehemu hapa panaonekana pana wanyama pori, ambao wameweza kusimama katikati ya barabara. Wanyama pori hawa ni pundamilia, ambao wanaonekana wanala nyasi, huku wengine wameweza kusimama katikati ya barabara.

Sehemu hii ni sehemu iliyojaa takataka. Tunaweza kupaita ni pipa la taka. Takataka hizi zinaonekana kuwa ni chupa, karatasi na bidhaa zinginezo.

Sehemu hii ni sehemu ambapo ni shuleni ambapo shuleni hapa wanaendeleza ukulima wa bidhaa la sukuma wiki ambazo zinaweza kumeeshwa vyema. Pia pana watu ambao wanaendeleza ukulima huu kwa njia ipasavyo.

Hapa panaonekana ni mahali palipo na mto uliopitia kichakani. Mto huu unaonekana kuwa umeweza kufanya miti ile iweze kumea vyema kwani miti ile ni ya kijani kibichi.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana wamo malishoni. Pia kuna mfereji ambao umeweza kuvunjika. Mfereji huu unaweza kuwapa ng'ombe hawa maji ya kunywa.

Sehemu hapa panaonekana pana maji mengi yaliyojaa. Pia pana majumba ambayo watu wanaishi. Majumba haya haswa ni ya mabati. Pana mtu aliyekaa kando ya maji haya.

Sehemu hii inaonekana ni sehemu iliyo na mkokoteni, uliobeba bidhaa nyingi. Pia panaonekana pana njia ya gari moshi na pana watu ambao wanasukuma mkokoteni ule kuuondoa hapo.

Sehemu hii inaonekana pana majumba marefu marefu, majumba haya yanaonekana kua watu ambao wanaishi huko wameweza kuanika mavazi yao kando kand ya majumba hayo pia pana ambayo umeweza kupitia hapa.

Hii ni sehemu ambayo mto unaweza kupita. Mto huu unapitisha maji taka. Pana watu ambao wanaweza kuondoa takataka ile, kutoka kwenye maji ya lindi, maji yabaki yakiwa safi.

Sehemu hii ni sehemu ambayo pana mto ambayo maji yanapita. Maji haya yanaonekana ni maji yaliyojaa takataka. Pana mtu ambaye anajaribu kusafisha takataka hii.

Sehemu hii inaonekana ina simba wawili. Simba mmoja anaonekana kuwa ni simba wa kiume ilhali yule mwingine ni simba wa kike. Sehemu walio inaonekana imeweza kumea nyasi vyema.

Sehemu hii ni sehemu iliyo na wanyama pori. Wanyama pori hawa wamo katikati ya nyasi. Wanyama pori hawa haswa ni pundamilia na simba mmoja ambaye anaonekana amo mbali.

Sehemu hii ni makazi ya watu. Pana maji ambayo yanapita hapa. Pia pana mtu aliye ndani anakanyaga maji haya. Pia pana watu ambao wanaonekana wanaweza kufua nguo zao kando kando ya maji haya.

Hapa panaoenakana pana watu ambao wanaweza kuupanda mti. Watu hawa wanaonekana kuwa wameweza kuchimba shimo ambalo wataweza kuhifadhi mti ule na kuufunikia na kuweza kuunyunyizia maji ili iweze kumea vyema.

Sehemu hii inaonekana ni sehemu ambayo ina mto uliopitia hapa. Pia panaonekana pana njia ya gari moshi, na pana manyumba ya mabati ambayo watu wanaishi. Panaonekana pana watu ambao wanatembea juu ya reli hii.

Sehemu hii inaonekana ina twiga. Twiga ambaye ako katikati ya nyasi ndefu. Pia panaonekana pana miti iliyomea kando kando ya twiga yule, ambayo imeweza kumea mbio.

Sehemu hii pana watu ambao wanacheza ngoma. Kulingana na mavazi yao wanaonekana wanacheza ngoma za kiutamaduni. Pana watu wanaowaangalia, watu hawa wakicheza ngoma.

Sehemu hii ni sehemu ambayo ina shughuli nyingi. Pana tingatinga ambalo linaweza kuchimbua mtaro hapa. Pia pana watu ambao wamesimama ili waweze kujiangalilia.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana maji ambayo yanapitia hapa. Panaonekana kuwa pana takataka na maji haya kuwa pia ni machafu. Pia panaonekana pana mijengo ambayo ni ya watu iliyo kando ya pahali maji haya yameweza kupitia.

Sehemu hii ni sehemu katika pori panaonekana pana twiga wengi ambao wako pamoja wanaelekea sehemu nyingine. Twiga hawa wanaonekana wameweza kufugwa vyema.

Sehemu hii pana basi ambalo limesimamishwa kwa steji. Basi hili linapakiwa abiria, pia pana pikipiki ambalo limeweza kusimamishwa sehemu hapa mbele ya basi. Pana watu ambao wanaita abiria ili waweze kuingia kwenye basi hili.

Hapa ni sehemu yenye steji ambapo pana magari ambayo yana ngoja abiria, ili aweze kuelekea sehemu zinginezo. Pia pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Hapa ni barabarani ambapo panaonekana pia pana majengo, ambayo ni ya watu na wanaishi sehemu huko. Pia pana magari ambayo yanapita hapa yakielekea sehemu zinginezo.

Hapa panaonekana ni kwenye stage ambapo mabasi haya yanaweza kupakiwa abiria ili aelekee sehemu zinginezo. Mabasi haya yanaonekana yana abiria tayari.

Hapa ni sehemu kwenye steji ambapo pana magari yaliyosimama ili awezekupakiwa abiria na kuelekea sehemu zinginezo. Pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu na pia pana majumba marefu marefu.

Hapa ni barabarani ambapo kuna shughuli nyingi zinazo endelea kuna watu ambao wanatembea kwa miguu, walio na pikipiki , walio na magari ya watu binafsi pia abiria walio kwenye matatu .

Hapa ni sehemu ambapo panaonekana pana watu wengi, pia pana gari ambali linapakiwa abiria na pana magari megine ambayo yamo kwenye safarini tayari. Hili gari linazibanio vilivyo juu, inazionyesha sehemu ambalo gari hili linaelekea.

Tuko kwenye steji ambapo pana mabasi . Mabasi haya yamesimama ili yaweze kupakiwa abiria na kuelekea sehemu zinginezo. Pana watu wengi walioketi chini ya mti, wengine na ambao wanatembea.

Hapa panaonekana pana gari ambayo yameweza kusimama kwenye steji ili yapakiwe abiria na kuelekea sehemu zinginezo. Pana mabasi, mapikipiki pia watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Hii pana watu ambao wanatembea kwa miguu pia pana mabasi ambayo yanapakiwa abiria ili aweze kutoka na kuelekea sehemu zinginezo. Pia pana watu ambao wanapakia abiria hawa kwenye basi amabye amebeba kibanio.

Ambapo panaonekana pana mabasi au magari yaliosimama ili kuweza kuchukua abiria, pegine yakielekea sehemu zinginezo. Pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu na pia pana wengine walio na mapikipki na magari binafsi.

Kwenye steji, pana watu ambao wana tembea kwa miguu, pana mabasi yalio simama ili yapakiwe abiria, pana pia madereva wa mabasi haya, ambao wameweza kusimama mbele ya mabasi yao.

Hapa ni sehemu kwenye steji ambapo pana basi lililosimama ili liweze kupakiwa abiria na kuelekea sehemu zinginezo. Pana watu wanaotembea kwa miguu, pia pana abiria waliondani ya basi.

Hapa ni barabarani ambapo panaonekana pana watu wawili waliosimama. Pana magari ya watu binafsi, ambayo yanaelekea sehemu zinginezo. Pia kuna watu walio na pikipiki zao na malori pia yanapita barabarani hapo.

Hapa panaonekana pana magari mengi ambayo ni aina ya matatu, ambayo yanaeza kusimama. Pia panaonekana pana maji maji huku chini kuna kuonyeshana kua kumeweza kunyesha. Pana watu ambao wameweza kusimama wakijadiliana.

Hapa ni sehemu ambapo ni barabarani. barabarani ambapo pana magari ya watu binafsi ama mabasi na pikipiki na watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. pia pana kibao kinachoonyesha sehemu ambapo barabara hizi zinaelekea.

Hapa ni penye steji za mabasi. Pana vibao za kuonyesha sehemu ambapo mabasi hizi zinaelekea. Pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu, pia pana watu ambao wanawaita maabiria waweze kuingia kwenye mabasi haya.

Hapa ni kwenye steji, ambapo pana mabasi ambayo mabasi haya yanapakiwa abiria, ili aweze kuelekea sehemu zinginezo. Kunaonekana pana madereva wa mabasi haya, wamesimama mbele ya mabasi yao na pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hii ni steji ambapo, abiria wanaweza kupakiwa kwenye gari ili waweze kutoka sehemu moja na kuelekea sehemu ingine. Pana kibanio kinachoonyesha pahali ambapo magari haya yanaelekea.

Sehemu hapa panaonekana pana watu wawili waliona pikipiki. Pia pana mabasi mawili ambayo yanapita hapa na watu ambao wanatembea kwa miguu na pia matatu lililosimama na kibao kinachoonyesha sehemu ambapo gari zinaweza kuelekea.

Sehemu hii ni sehemu tepa steji ambapo abiria huweza kupakiwa kwenye magari. Kuna magari ambayo yanatoka hapa yaki elekea maeneo mengine ambayo yanapakiwa abiria pia pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hapa pana mabasi mengi ambayo yameweza kusimama ili yaweze kupakiwa abiria na kuelekea sehemu nyinginezo. Pana watu ambao wameweza kusimama kando na pia watu wengine ambao wanatafuta abiria na kuwapakia kwenye mabasi.

Hii ni sehemu barabarani ambapo pana mabasi mengi ambayo yamo katika shughuli ya usafirishaji wa abiria. Pia pana watu wengi ambao wanatembea kwa mguu wakitoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Sehemu hapa ni barabarani. Na pale ambapo panaendelezwa usafirishaji, usafiri. Kama magari ya watu binafsi, matatu, mabasi na malori ambayo yanapitia kwenye barabara hii pia kuna watu walio na pikipiki zao.

Sehemu hapa ni sehemu ambapo panaonekana pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Pana wanapolisi ambao wanaonekana wamesimama hapa. Pia pana mabasi ambayo yanaelekea sehemu zinginezo na mtu ambaye anaskuma pikipiki yake.

Sehemu hapa, ni sehemu ambapo ni kipitio cha gari moshi. Pana reli ambazo gari moshi uweza kupita. Pia panaonekana gari moshi lenyewe linapita hapa, na pana watu ambao wamesimama kando kando huko.

Hapa ni kwenye steji au panaonekana pana basi liloweza kusimama ambalo linapakiwa abiria na watu wanatembea kwa miguu na wengine wameweza kusimama. Pia panaonekana pana jumba ambalo ni refu ambalo liko kando hapa.

Hapa ni barabarani. Barabarani ambapo usafiri unaendelea. Pana watu ambao wanasafiri kwa miguu, pana watu ambao wanatumia magari ya watu binafsi, pana watu ambao wanatumia mabasi, pia kuna watu walio na malori na mapikipiki yao.

Sehemu hii panaonekana kuwa ni stage . Stage hapa pana magari mengi ambayo yanapakiwa abiria. Pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu na walio na mapikipiki yao.

Sehemu hili pana gari ambalo ni matatu ambalo lina kibao juu cha kuonyesha sehemu ambazo gari hili litaweza kupitia. Gari hili linapakiwa abiria ili liweze kuondoka.

Sehemu hii ni sehemu iliyo barabarani. Barabarani hapa pana magari madogo, madogo ya watu binafsi ambayo yanapita. Pia pana mabasi yaliyo na abiria ambayo yanaonekana yamo hapa. Pia pana afisa wa polisi ambao wanaendeleza shughuli hizi vyema.

Hii ni sehemu katika jiji ambapo pana shughuli nyingi. Panaonekana pana mijengo mirefu, pia pana magari ambayo yako kwenye steji ambayo yanapakiwa abiria. Pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hii ni steji. Steji hii ina magari ambayo yameweza kungojea abiria waweze kujaa ili yaweze kuondoka. Pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Hapa ni barabarani. Barabarani hapa pana magari mengi haswa malori, magari madogo madogo na pikipiki. Pia kuna watu ambao wanatembea Kwa miguu.

Sehemu hii ni steji, steji hapa ni pahali ambapo abiria wanaweza kupakiwa kwenye magari. Panaonekana pia pana watu ambao wanaotembea kwa miguu na watu walio na pikipiki.

Sehemu hii ni sehemu ambayo imo barabarani ambapo pana shughuli nyingi, pana magari ya usafirishaji ambayo yanaweza kuweza kubebea abiria, pia pana magari ya kibinafsi ambayo watu wanelekea maeneo mengine, pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hii ni barabarani ambapo pana shughuli nyingi. Pana gari ambazo ni za watu binafsi ambapo watu hawa wanaelekea maeneo mengine. Pia kuna gari za usafirishaji ambazo zinabeba abiria.

Hapa ni barabarani ambapo pana magari mengi, ambayo magari haya yanaonekana haswaa ni ya watu binafsi ambao wanatoka sehemu moja wakielekea sehemu ingine. Pia pana basi ambalo limeweza kubeba abiria na kuwapeleka sehemu zinginezo.

Sehemu hii ni sehemu iliyo kwenye steji. Steji hapa pana basi ambalo linapakiwa abiria. Pana kibao pia cha kuonyesha sehemu ambazo gari hili litaweza kupitia.

Sehemu hii nisehemu iliyo na shughuli mingi sana, pana watu ambao wanatembea kwa miguu, watu ambao wanaenda kwa magari yao binafsi, pana watu ambao wameweza kupakiwa kwenye mabasi na kuelekea sehemu nyinginezo pia pana malori ambayo inapita hapa.

Kituo hiki kina magari mengi, mabasi ambayo yanabeba abiria, pia pana magari madogo madogo ya watu binafsi ambayo yamo kwenye shughuli zingine. Pia pana watu wengi wanatembea kwa mguu.

Sehemu hii ni steji. Steji ambapo abiria wanapakiwa kwenye magari. Pana basi ambalo limeweza kusimamishwa ili abiria waweze kuingia na kuelekea sehemu zinginezo.

Sehemu hii inaonekana kuwa na steji ya magari palipo na gari ambalo linapakiwa abiria. Kuna manyumba ambayo yako kando kando ya steji hii. Pia kuna abiria ambao wanapanda gari.

Hapa ni steji ambapo mabasi yameweza kupanga foleni ili yaweze kupakiwa abiria. Pana watu waliosimama wakiweza kungoja kuelekea maeneo mengine kwa kutumia mabasi yale.

Hapa panaonekana pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Pia panaonekana pana majumba. Pia pana magari ambayo yameweza kusimama yakingonja abiria na watu ili yaeze kuelekea maeneo mbalimbali.

Sehemu hapa ni barabarani ambapo pana magari ambayo yako kwenye shughuli ya usafiri. Pana gari la polisi ambalo linaonekana kwa mbali. Pana watu wengi walioko miguu wakitembea.

Sehemu hii ni barabarani ambapo pana magari mengi ambayo yameweza kubeba watu. Pana magari madogo madogo ya watu binafsi, pia mabasi ambayo yanaweza kubeba abiria na malori na watu walio na pikipiki.

Sehemu hii ni sehemu ambayo garimoshi hupita. Pana reli ambayo garimoshi ile itaweza kupitia. Pia pameweza kujengwa vyema ili kuweza kustili uzito wa garimoshi hii.

Hapa ni barabarani, barabarani ambapo pana magari mengi. Pana magari ya watu binafsi, malori, pikipiki na pia watu ambao wanatembea kwa miguu wakiweza kuvuka barabara hii.

Sehemu hii ni sehemu ambayo ni stage . Steji hapa pana magari ambayo yanatakiwa watu. Pana mabasi ambayo yameweza kusimama na abiria wanaweza kuingia pia pana matatu ambalo linafunguliwa mlango na abiria wanaingia.

Hii ni sehemu ambayo ni steji . Hapa pana magari ambayo yanapakiwa abiria. Pia pana watu ambao wameweza kueka biashara zao hapa na watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hii ni sehemu katika steji ambapo pana matatu ambalo linapakiwa abiria. Matatu hili lina kibao juu yake ambacho kinaonyesha sehemu ambazo itaweza kupitia.

Sehemu hii ni sehemu ambayo inaonekana ina shughuli nyingi. Pana mabasi ambayo yameweza kusimama ili kuweza kupakiwa abiria. Pia pana majengo marefu marefu yaliyo huku kando kando.

Sehemu hii ni sehemu iliyo katika mti mkuu ambapo kuna watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Pia pana magari yaliyo kwenye steji ambayo yanaweza kupakiwa abiria ili yaondoke.

Sehemu hii ni sehemu iliyo kwenye steji. Steji hapa ni mahali ambapo abiria wanapakiwa kwenye mabasi ili waweze kuelekea maeneo mengine. Pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Sehemu hii ina mabasi, mabasi ambayo yameweza kupanga foleni ili yaweze kupakiwe abiria, pia pana afisa wa polisi ambaye anaongea na mtu. Pana magari ya watu binafsi ambayo yanapita kando kando.

Sehemu hapa panaonekana ni sehemu ambapo pana mtaro iliyochimbwa ama ulioitia hapa pia panaonenakana pana mjengo iliyojengwa kando kando huku.

Sehemu hii ni shimo kando ya barabara ambapo panaonekana pana tingatinga ambayo inaweza kuchimba mchanga. Mchanga huo unaondolewa ukiwekwa kando. Barabara inaweza kutengenezwa hapa.

Sehemu ni sehemu katika jumba ambapo panapitisha maji. Pana mifereji ambayo labda inapitisha maji safi ama pia inaweza kuwa inapitisha maji taka.

Sehemu hii ni sehemu iliyo na majumba marefu na magari mengi yaliyosimama. Pana lori, mabasi na pia matatu. Pia pana watu ambao wanapakia vitu kwenye lori.

Eneo hii ni sehemu iliyohifadhiwa paipu. Paipu ambazo hutumika kupitishia bidhaa chini ya ardhi bidhaa kama vile maji na mafuta na kadhalika. Sehemu hii pia imemeeshwa nyasi vyema.